Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madftari ama vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya watu wazima.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

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa vitabu au madaftari, pamoja na watu walio katika ubao akiandika, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye mabango ya aina mbalimbali, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la ndani lililozungukwa na mabango ya aina mbalimbali; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madftari ama vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria kua ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo na utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la ndani lililozungukwa na mabango ya aina tofauti tofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani huku mmoja wao akihutubia, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wameshika mfano wa vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu walio katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali vya kieletroniki mfano wa taa za umeme, ikiashiria ni eneo litumiwalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Watu waliketi kwenye eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza iliyo na mashine ya kushonea pamoja na nyuzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na mfano wa vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili mafunzo ya elimu ya watu wazima.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

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliohifadhi mfano wa madaftali au vitabu pamoja na komputa mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya elimu ya mafunzo ya watu wazima.

Watu walio katika eneo la ndani lenye ubao wa rangi nyeusi, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu waizima.

Jopo la watu walioketi na kusimama katika eneo la ndani ya chumba mfano wa darasa, lenye meza zilizohifadhi mfano wa vitabu pamoja na madaftari. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakitazama mbele, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Watu walio katika eneo lenye meza iliyo na mashine maalumu ya kushonea pamoja na nyuzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa vitabu pamoja na daftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.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

Watu walio katika eneo la ndani walioketi na chini pamoja na kwenye viti, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali kama vile taa za umeme, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Watu waliosimama katika eneo lililozungukwa na mabango ya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima kwa watu mbalimbali.

Watu walio katika eneo la ndani yenye meza iliyonakifaa cha kieletroniki ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari na vitabu. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lililohifadhi mfano wa madaftari au majalada. Likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.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

Watu waliosimama katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani, lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, likiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu mbalimbali.

Eneo la wazi lililozungukwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo ya watoto, ikiashiria ni eneo la shule, litumikalo kwa ajili ya utoaji wa malezi pamoja na elimu ya chekechea.

Eneo la wazi lililotengenezwa kwa bembea zenye rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule ya watoto au shule ya chekechea itumikayo kwa ajili ya uleaji wa watoto wadogo.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa darasa, lililo chapishwa picha za aina mbalimbali za mwana sesele pamoja na mfano wa gari. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya watoto na chekechea.

Eneo la wazi lililotengenezwa na kifaa mfano wa viti vyenye rangi tofautitofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea.

Mtu aliyesimama katika eneo la chumba mfano wa darasa lililochapishwa picha za aina mbalimbali kama picha za mwanasesere, ikiashiria ni eneo la shule litumiwayo kwa ngazi ya elimu chekechea na awali.

Eneo la wazi lililo tengenezwa kwa vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo ya watoto, likiashiria ni eneo la shule litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chekechea.

Eneo la nje lililo na kifaa mfano wa viti vilivyotazamana, ikiashiria ni eneo la mandhari litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chekechea.

Eneo la nje la majengo yaliyotengenezwa kwa ustadi, lililozungukwa na kiwanja kilicho na vifaa mbalimbali vya kuchezea, yakiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule ya msingi.

Watoto walio katika mabembea yalioegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na majengo yaliojengwa kwa ustadi ikiashiria ni mandhari kwajili ya utoaji wa elimu wa ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya kuchezea watoto; mfano wa bembea pamoja na majengo yaliyochapishwa picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya shule ya chekechea.

Mtu aliyekatika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeusi akichora na kuandika ikiashiria ni mwalimu aliye katika eneo la darasa katika shule ya msingi.

Safu iliyohifadhi mfano wa vitabu vilivyochapishwa picha ya aina mbalimbali, na maandishi, ikiashiria ni vitabu vitumikavyao kwa ajili ya elimu ngazi ya shule ya msingi.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mfano wa daftari au kitabu katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni mwalimu wa ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lililozungukwa na maua yaliyochongwa kwa ustadi na watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa sare, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi lenye milango mingi pamoja na madirisha, lililochapishwa picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni jengo la shule ya elimu ngazi ya shule ya msingi.

Kitabu kilichochapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na maandishi, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya ufundishaji na utoaji ya maelekezo kwa walimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeusi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye viti na meza, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji elimu ngazi ya shule ya msingi.

Watoto walioketi katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeusi, ikishiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lililozungukwa na maua yaliyochongwa kwa ustadi, majengo pamoja na watu waliyovalia mavazi ya sare, ikiashiria ni eneo la mandhari ya shule itumikayo kwa akili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule msingi.

Karatasi yenye rangi nyeupe iliyochapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba, huku ikiwa imesahihishwa ikiashiria ni daftari la mwanafunzi wa shule ngazi shule ya msingi.

Eneo la nje lilizozungukwa na maua yaliyochongwa kwa ustadi, barabara, watu waliovalia sare pamoja na majengo; ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule ya msingi.

Karatasi zilizochapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba likiwa limesahihishwa ikiashiria ni daftari au kitabu kitumiwacho na mwanafunzi wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Karatasi zilizochapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba. Ikiashiria ni daftari au kitabu cha mwanafunzi wa elimu, ngazi ya shule ya msingi.

Watoto walioketi katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeusi pamoja na mabango, huku mwalimu akihutubia mbele ya darasa hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Mafaili ya aina mbalimbali yaliyohifadhiwa katika safu zilizonyooka katika eneo la ndani ikiashilia ni eneo la ofisi litumikalo kwa ajiri ya shule ya msingi .

Eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi mfano wa mafaili, vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la ofisi litumikalo kwaajili ya walimu kwaajili ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lililo tengenezwa kwa ustadi, lililo zungukwa na vyombo vya moto aina ya gari pamoja na watu walio valia mavazi ya sare mfano wa wanafunzi, ikiashiria ni mazingira kwa ajili ya shule ya msingi.

Karatasi zilizochapishwa picha za aina mbalimbali pamoja na namba, ikiashiria ni daftari au kitabu cha mwanafunzi wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Watoto walioketi katika eneo la ndani. Huku mmoja akihutubia kwa mbele mfano wa mwalimu ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Karatasi mfano wa daftari au kitabu kilichochapishwa namba na picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni daftari la mwanafunzi itumikalo kwaajili ya kusoma kwa ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la nje lililozungukwa na maua yaliyochongwa kwa ustadi pamoja na majengo mbalimbali, ikiashiria ni eneo la shule litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya eneo lililozungukwa na majengo yaliyotengenezwa kwa ustadi, pamoja na vifaa vya kuchezea mfano wa bembea, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Watoto walioketi katika eneo la ndani ya chumba, chenye meza zilizohifadhi mfano wa vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mfano wa daftari au kitabu katika eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu wa ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi aina ya ghorofa, ikiashiria ni eneo la mandhari ya shule litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Kitabu kilichochapishwa maneno pamoja na picha zinazoashiria vitendo mbalimbali, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo refu aina ya ghorofa lililo na ngazi, likiashiria ni mandhari kwa ajili ya utoaji wa elimu ya shule ya msingi.

Karatasi zilizochapishwa picha pamoja na namba pamoja na tiki zilizosahishwa, ikiashiria ni kitabu au daftari la mwanafunzi wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Mtu akiandika katika ubao katika eneo la ndani, ikiashiria ni mwalimu akifundisha katika darasa ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi likiwa limechorwa picha za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo au mandhari kwa ajili shule ya msingi.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa kubaraza kirefu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la ndani ya chumba chenyemeza na viti vilivyopangiliwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Eneo la wazi lenye barabara zilizozungukwa na maua yaliyochongwa kwa ustadi, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya shule, kwa ajili ya utoaji wa elimu ya shule ya msingi.

Kitabu kilichofunguliwa kurasa kilichochapishwa picha za watu pamoja na maneno ya aina mbalimbali, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya msingi.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani, lenye ubao wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni mwalimu anayefundisha wanafunzi wa ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la ndani lenye mafaili yaliyopangiliwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo la ofisi ya shule, ngazi ya shule msingi.

Eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi mfano wa mafaili, vitabu pamoja na madaftari, ikiashiria ni eneo la ofisi litumikalo kwa shule ya msingi.

Sehemu ya ukuta iliochapishwa maandishi yasomekayo: jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi, ikiashiria ni eneo la shule ya msingi litumikala kwa ajili ya utoaji wa aridhio.

Kitabu kilichochapishwa maneno pamoja na picha mbalimbali kwa ajili ya maelekezo ya ufundishaji kwa elimu ngazi ya shule ya msingi ili watoto waweze kuelewa kwa urahisi.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi aina ya ghorofa, ikiashiria ni eneo au mandhari kwa ajili ya eneo la shule ya msingi.

Watu walio katika eneo la wazi, lenye meza iliyohifadhi mfano wa bahasha, ikiashiria ni walimu walio katika eneo la shule, litoalo elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa bahasha au madaktari. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya watu pamoja na maandishi yasomekayo "biolojia kitabu cha wanafunzi kidato cha nne" ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya wanafunzi ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani ya chumba chenye meza zilizotengenezwa kwa ustadi zikiwa na mfumo wa maji, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwaajili ya utafiti wa kisayansi kwa shule za sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha za watu pamoja na maneno yasomekayo "BAYOLOJIA KIDATO CHA NNE ", kitabu cha mwanafunzi ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye meza zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zikiwa na mfumo wa maji. Ikiashiria ni eneo la maabara likitumikalo kwa ajili ya tafiti za kisayansi katika shule za sekondari.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi lililopambwa kwa maua yaliyopandwa, ikiashiria ni eneo la mandhari ya shule itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza pamoja na viti vilivyopangiliwa kwa ustadi pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya sekondari.

Mtu aliye katika eneo lililozungukwa na chumba mbalimbali za kimekali, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya ufanyaji wa majaribio ya kisayansi, kwa elimu ngazi ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya mtu aliye maabara pamoja na maneno yasomekayo kemia kidato cha tatu, kitabu cha mwanafunzi. Ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Mtu aliye katika eneo la ndani ,lenye ubao uliowekewa vifaa maalumu na maneno yasomekayo mfumo wa umeng'enyaji wa chakula kwa binadamu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu, ngazi ya sekondari.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi wakikabidhiana mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya shule ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na mafaili vitabu pamoja na madaftari ikiashiria ni eneo la ofisi itumikayo kwa ngazi ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye vitanda vya juu na chini vilivyotandikwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la bweni litumiwalo na wanafunzi ngazi ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye vitanda vya juu na chini vilivyotandikwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la bweni litumikalo kwa ajili ya wanafunzi ngazi ya elimu ya sekondari.

Eneo la nje ya jengo lenye vyumba vingi na madirisha, ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na mfano wa mafaili, vitabu , pamoja na madaftari, ikiashiria ni mwalimu pamoja na mwanafunzi wa elimu ngazi ya sekondari.

Kitabu kilicho chapishwa picha ya watu pamoja na maandishi yasomekayo "Baiolojia kidato cha nne kitabu cha mwanafunzi ", ikiashiria ni kitabu kutumikacho kwajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la nje ya jengo lililotengenezwa kwa ustadi aina ya ghorofa lenye milango mingi pamoja na madirisha ikiashiria ni jengo la shule kwa ajili ya utoaji elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye meza zilizo na mabomba ya maji. Ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa shule za sekondari .

Eneo la ndani ya chumba kilichotengenezwa kwa ustadi chenye meza zilizo na mifumo ya maji, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwaajili ya utafiti wa kisayansi kwa shule za sekondari.

Eneo la nje la majengo yaliyojengwa kwa ustadi huku nguo aina ya sare zilizoanikwa zikiashiria ni mazingira kwa ajili ya shule ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zilizopangiliwa kwa ustadi pamoja na viti vyenye rangi ya bluu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya sekondari.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililo na meza iliyozungukwa na mfano wa madaftari au majalada, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya mafunzo ya elimu ya sekondari.

Eneo la nje ya jengo lililojengwa kwa ustadi lenye milango mingi pamoja na madirisha, ikiashiria ni madarasa yatumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa ngazi ya shule za sekondari.

Eneo la nje ya jengo lililojengwa kwa ustadi, likiwa na milango mingi pamoja na madirisha. Ikiashiria ni mandhari ya madarasa yatumikayo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza zenye mabomba ya maji ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa elimu ngazi ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya mtu aliye maabara na maandishi yasomekayo kemia kidato cha tatu kitabu cha mwanafunzi, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani la chumba chenye ubao wa rangi nyeusi na meza zilizohifadhi mfano wa bahasha, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa bahasha, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Jopo la watu walio katika chumba cha ndani chenye ubao wenye rangi nyeusi chenye meza zilizozungukwa na mfano wa majalada au mafaili, ikiashiria ni walimu wa ngazi ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani ya chumba chenye viti mfano wa stuli ndefu, meza hizo zikiwa na mabomba ya maji, ikiashiria ni eneo la maabara kwaajili ya utafiti kwa shule za sekondari.

Mtu aliyechuchumaa pembezoni mwa safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maktaba litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi ya sare yenye rangi ya bluu, machungwa, pamoja na nyeupe, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya sekondari.

Watu wawili waliyovalia mavazi mfano wa sare, walio katika eneo la chumba kilichozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maktaba kwa ajili ya ngazi ya elimu ya sekondari.

Mtu aliechuchumaa pembezoni mwa safu zilizohifadhi vitabu mbalimbali ikiashiria ni eneo kwa ajili ya maktaba kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Mtu aliyechuchumaa pembezoni mwa safu zilizohifadhi mfano wa vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maktaba la vitabu kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zilizo tengenezwa kwa ustadi, zikiwa na mfumo wa maji wa mabomba ikiashiria ni eneo la mahabara litumikalo kwaajili ya utafiti wa kisanyansi kwa shule za sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya watu, pamoja na maandishi yasomekayo "baiolojia kitabu cha mwanafunzi kidato cha nne", ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa majalada pamoja na bahasha, ikiashiria ni walimu wanaofundisha katika eneo la shule ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zilizotengenezwa kwa ustadi zikiwa na mfumo wa maji ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti kwa shule za sekondari.

Watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalumu aina ya sare huku meza zikizungukwa na mfano wa madaftari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya utoaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Watu walio katika eneo la ndani, lenye meza iliyozungukwa mfano wa mafaili, vitabu pamoja na madaftari. Ikiashiria mmoja ni mwalimu na mwingine ni mwanafunzi akipewa maelekezo ya elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la nje jengo hili kubwa aina ya ghorofa. Lililotengenezwa kwa ustadi ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya eneo la shule ya sekondari.

Eneo la ndani lenye meza zilizo na mfumo wa maji pamoja na stuli ndefu, ikiashiria ni eneo la maabara litumikalo kwa ajili ya utafiti wa kisayansi kwa shule za sekondari.

Mtu aliyevalia kifaa kinga mfano wa barakoa aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, ikiashiria kuwa ni mwalimu aliye ndani ya ofisi kwa ajiii ya elimu ya sekondari.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi wakikabidhiana mfano wa mafaili au vitabu ikiashiria ni eneo la mazingira ya shule itoayo elimu kwa ngazi ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya mtu aliye katika eneo mfano wa maabara, pamoja na maneno yasomekayo kemia kidato cha tatu cha mwanafunzi, ikiashiria ni kitabu kitumikacho kwa ajili ya ufundishaji wa elimu ngazi ya sekondari.

Eneo la ndani lenye ubao wenye rangi nyeupe. Viti na meza zilizohifadhi aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo linalotumikwa kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya sekondari.

Watu walioketi katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo na elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zikizohifadhi vitabu au madaftari ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari pamoja na vitabu na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani huku mmoja akihutubia katika mbele ya chumba hicho, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu walio keti katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato ikiashilia ni eneo la darasa litumikalo kwa ajiri ya mafunzo ya elimu ngazi ya huo kikuu.

Watu waliyoketi wakiwa wamevalia mavazi maalumu mfano wa sare ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la wazi wakiwa wamehsika mfano wa daftari au vitabu pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litummikalo kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya juu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi kwa makundi katika eneo la ndani lililo zungukwa na safu zilizohifadhi vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la wazi wakiwa wamevalia mavazi maalumu mfano wa majoho ikiashiria ni wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu

Mtu aliyeketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, pamoja na madaftari na vitabu ikiashiria ni mwalimu wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa aina ya kompyuta mpakato, ikishiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.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

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa sare, huku mmoja wao akiwa ameketi katika kiti akiwa ananyolewa ukiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ngazi ya elimu ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mfunzo ya elimu ya ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu au madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa tumekalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la wazi wakiwa wameshikilia mfano wa madaftari, vitabu pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa daftari, ikiashiria ni eneo mfano wa darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani ya chumba, wakiwa wamevalia vifaa kinga kama vile barakoa, wakiwa wameshika mifano ya madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu walio katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari au vitabu pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.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

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa , walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari pamoja na simu janja, ikihashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na vifaa mbalimbali mfano wa madaftari au vitabu ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wameshika mfano wa madaftari au vitabu au kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na simu janja na mfano wa daftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.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

Watu walio katika eneo la ndani lenye vitanda cha juu na cha chini pamoja na makabati ikiashiria ni eneo la bweni litumikalo kwa ajili ya wanafunzi ngazi ya chuo.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na simu janja na mfano wa daftari, ikiashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ngazi ya chuo.

Watu walio katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na madaftari pamoja na kompyuta. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ngazi ya chuo kikuu.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

Watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari au vitabu pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaktari pamoja na si mjanja, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani kwenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizohifadhi mfano wa madaftari pamoja na simu janja. Ikiashiria eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani yenye meza iliyozungukwa na mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji mafunzo ya elimu ngazi ya chuo

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizohifadhi mfano wa vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na mfano wa vitabu au madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.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

Watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani wakiwa wameshika kifaa cha kunyolea, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo,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

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa sare wakiwa wameshika kifaa kwa ajili ya kunyolea na mtu akiwa amekaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi lenye meza zenye mfano wa madaftari au majalada pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa kwajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza iliyozungukwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari , ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji elimu ngazi ya chuo kikuu.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

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo litokalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu.

Watoto walioketi katika eneo la ndani, wakiwa wamevalia sare huku mwalimu akiwa mbele ya chumba hicho, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya shule ya msingi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la chumba kilichotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni chumba kitumikacho kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya elimu ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mfano madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumekalo kwaajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliyoketi katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ngazi ya chuo.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya ya barakoa, walioketi katika eneo la ndani wakiwa wameshika mfano wa vitabu ama daftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilihifadhi mfano wa madaftari pamoja na kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi y chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyo hifadhi mfano wa madaftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo le darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la wazi, wakiwa wameshika mfano wa madaftari au vitabu pamoja na kompyuta mpakato; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la maktaba litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ngazi ya chuo.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

Watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na mfano wa madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mfano wa mdaftari pamoja na kompyuta mpakato kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile miwani na glavu waliokatika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na mfano wa madaftari au majalada, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali na vipuli, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukw na mfano wa madftari au majalda ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki na vipuri, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani , leye meza zilizozungukwa na vifaa vya kieletroniki pamoja na mihuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevaa mavazi maalumu lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, pamoja na vifaa kinga kama vile kofia, katika eneo lililozungkwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walio katika eneo la wazi lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza iliyohifadhi vifaa vya kieletroniki. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga kama vile miwani na glovzi, katika eneo lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ,walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye katika eneo la ndani, lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielekitroniki, na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki mfano kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumiwalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walio katika eneo la wazi lilotengenezwa kwa ustadi, likiwa na meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovaliaa mavazi maalumu aina ya makoti yenye rangi ya bluu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo na ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa makoti, walioketi katika eneo la ndani lenye vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliye ndani ya chumba mfano wa duka lililohifadhi vifaa mbalimbali vya elektroniki ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.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

Mtu aliyevalia mavazi maalumu mfano wa koti lenye rangi ya bluu, aliye katika eneo la ndani ya chombo cha moto mfano wa gari, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye katika chumba kilichozungukwa na vifaa vya aina mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, wakiwa wamevalia mavazi maalumu mfano wa makoti yenye rangi ya bluu na meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na vipuri. Kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza, zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielectroniki mfano wa kompyuta. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga mfano wa barakoa walio katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zilizo nambao pamoja na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waklioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na vipuli, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali pamoja na vipuli, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga; kama vile kofia, waliokatika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa makoti yenye rangi ya bluu wakiwa katika eneo lenye meza lililo na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliye katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi vifaa pamoja na vipuli, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi mfano wa makoti pamoja na vifaa kinga kama vile glavu, miwani; wakiwa katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumiwalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali vya kielektroniki pamoja na vipuli. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa na glavu, walio katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza ilizoungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu wliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga mfano wa kofia ikiashiria ni eneo ikiashiria ni eneo eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu aina ya makoti walio katika eneo la ndani lenye meza iliozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga kama vile miwani, barakoa na glavu; katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga kama vile barakoa, miwani pamoja na glavu katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.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

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu aina ya makoti pamoja na vifaa kinga, mfano wa miwani pamoja na glavu. katika eneo lenye meza iliyohifadhi vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walio katika eneo wakiwa wamevalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga kama vile kofia, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa makoti walio katika eneo lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari na vifaa vyake, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali ya kieletroniki na vipuri, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliyeketi katika eneo la ndani lenye mez ailiyozungukwa na vifaa mbalimbali na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani; lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili mafunzo ya elimu ya ufundi.

Mtu aliye ndani ya chombo cha moto aina ya gari kilichozungukwa na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa walio katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa mbalimbali pamoja na mbao; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliye katika eneo la ndani akiwa amevalia mavazi maalumu aina ya koti lenye rangi ya buluu, eneo likiwa limezungukwa na mashine za kielektroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walio katika eneo la ndani lenye chumba chenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi malumu aliye ndani ya chumba kilichohifadhi vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waiovalia mavazi maalumu mfano wa makoti yenye rangi ya bluu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielekroniki na vipuri, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu walioketi katika eneo la ndani, yenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.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

Watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na vipupuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano kompyuta, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lililozungukwa na vifaa vya kutengenezwa kwa mbao vikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.